Ngamia imeteleza na kuanguka, hii inaeza tokana na uchovu na kukosa maji kwa muda mrefu sana, kwa sababu hamna chakula pale na pia inakaa mahali ambayo haina maji.

Mhudumu wa kushughulikia maslahi ya masikio katika ile hali ya kushughulikia maslahi ya masikio ya mwanadada. Inaonekana mwanadada ako na shida katika masikio yake ama amepata shida.

Watoto wako katika ile hali ya kunawa, naye huyo mwingine nikama ananawisha huyo mwingine mdogo, huyu mwingine anakaa kuwa mkubwa wa huyu mwingine kiasi, naye anamwelekeza kwa njia ambayo anaweza nawa vizuri.

Mtoto ako katika hali ya kuendelea kutibiwa kama ambaye pale tunaona mwanadada ako katika ile hali ya kupea huduma ya kuchukua sajili ya mtoto jinsi ambavyo inaendelea moja kwa moja.

Wagonjwa katika chumba chao cha kulazwa, nayepia anaendelea na matibabu, kama vile mwingine anakaa anapata nafuu kidogo kidogo, ndio aweze kutembea. Na mwingine anakaa ameelemewa ama amezidiwa amelala.

Kuna moto uliotokana hapo soko ambao watu wamefika kuhudhuria kuangalia barabara kutokana wengine pia wako na mshangao mkubwa kutokana na hio.

Huduma ya kwanza inatolewa kwa jamaa, ambaye anaka ameanguka kupita inje na yeye amevaa barakoa wakati na ambapo muguzi huyu anatoa huduma hiyo.

Muuguzi ako katika hali ya kutibu mgonjwa, kama inavyoonekana anakaa kupiwa ugonjwa tofauti tofauti inayokuwa inasumbua mgonjwa. Ameshika hiyo mkono na kuiegemeza vizuri.

Kuna yule mzungu ambaye amesimama na dada kupigwa camera moja kwa moja katika lile soko ama mahali ambapo watu wanakaa na hapa nje pana nyumba za mabati.

Huyu dada anauza pale Hospitalini pa kuugua na pa kutibu wale ambao wako na shida, kama mwanadada huyu ameketi pale ambapo kunatumika kuwakaribisha wagonjwa hao.

Mhudumu ama muuguzi anamhudumia huyu mwanadada akiwa amekaa kumwelezea nini anafaa kufanya ndiyo aweze kujisaidia kwa njia ipasavyo. Naye pia kuna watu wengine wanahudumiwa.

Mwanadada anayesafisha vifaa vya kutumia kutibu watu macho pia amesimama kusafisha mashini hiyo na pia amevaa gloves na barakoa ili ajikinge.

Pana janga la mafuriko naye pia tunaona wanadada wawili wakitafuta kujiokoa naye wamebeba pia kuni ya kujisaidia kupita baada ya kujiokoa. Maji imevamia humu mahali ambapo wanakaa.

Wananchi wamevaa barakoa wakizingatia ile ujumbe ya kunawa mikono kila wakati, wakiwa wanapeana sabuni ndo waweze kunawa kwa njia ipasavyo ndio waweze kukinga na madhara ya corona.

Kipekee ya kutibu ugonjwa maalum, naye kuna chupa ambazo zinaweza kutumika kubeba ile dawa kama kuna pia karatasi la boxi la kubeba dawa hizo.

Kuna muuguzi ambaye ni kama anamtibu huyu mtoto ambaye ameketi hapa, huyu mtoto anamwambia kile ambacho kinafanya muuguzi.